Kuna kitabu cha kuandikia na kitabu cha kiada, ukurasa wa jadala wa kitabu chake ada inaonyesha kuwa kitabu imeandikwa na kampuni ya Longhorn na ni cha darasa la nne, kuna picha ya watoto watatu wanaocheza mchezo wa kuruka kamba, kuna msichana upande wa kulia na upande wa kushoto ilhali kijana anarukia akiwa katikati.

Kuna kitabu cha kiada cha darasa la pili ambao ukurasa wa jadala umeandikwa, Nyota ya kiswahili , kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, na imechapishwa na theJomo Kenyatta Founation na kuidhinishwa na KICD. Kuna picha ya wanaume wawili ambao wanashirikiana katika mashindano ya farasi.